Ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya kiswahili na kingereza. Kando na maandishi kuna ruler ya rangi ya machungwa iliyosimama wima. Huenda ni kwa kupima au kutengeneza mpangilio wa herufi.

Jengo refu lenye ghorofa mbili likiwa na paa rangi nyekundu linavutia. Jengo hili limejengwa katikati ya mandhari ya kijani kibichi lenye nyasi zinazojipua vizuri. Anga ni ya bluu tulivu na mawingu majaje yanayopendeza yakiongeza uzuri wa mazingira hayo ya wazi.